Mwanadada aliyevaa shati la rangi ya bluu akiwa ndnai ya duka kubwa la kisasa la uuzaji wa vitabu, vilivyopangwa katika rafu maalumu zenye rangi nyeupe na vitabu vya aina tofauti.

Ukurasa wa kitabu kinachotumika kufundishia wanafunzi wa elimu ya msingi, wenye maandishi tofauti na michoro tofauti kama vile wanafunzi na mtu aliyevaa koti la rangi nyeusi.

Mwalimu aliyejifunika kitambaa cha rangi ya bluu akiwa darasani, akiwafundisha wanafunzi wa elimu ya msingi na kuandika maandishi tofauti ubaoni kama vile kuandika macho, masikio, mdomo na pua.

Mazingira mazuri na ya kupendeza ya majengo ya madarasa, yanayotumika katika shule ya msingi, yakiwa pembezoni mwa uwanja mkubwa, wenye michezo ya aina tofauti ya watoto.

Madarasa yenye kuta nyeupe yakiwa katika mazingira yaliyo safi na yaliyotunzwa vizuri, yanayotumika kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa elimu ya msingi.

Jengo nzuri la ghorofa likiwa katikati ya mazingira masafi na ya kupendeza kama madarasa, kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa shule sekondari.

Darasa zuri na kubwa lenye madirisha mapana, meza pamoja na viti vya rangi ya bluu, linalotumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi.

Mwalimu wa elimu ya sekondari, aliyevaa suti ya rangi nyeusi, akitumia mfano wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kuelekeza na kufundisha wanafunzi wake.

Ukurasa wa mbele wa kitabu cha kemia kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari chenye maandishi tofauti kama vile: kemia, kidato cha tatu, kitabu cha mwanafunzi na picha ya mwanasayansi akiwa ndani ya maabara.

Mwalimu wa elimu ya sekondari akiwa pembezoni mwa rafu tatu za rangi ya kahawia, akitafuta kitabu kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wake.

Wanafunzi saba wa chuo, wakiwa wamevaa vitambulisho maalumu, wakisoma na kufanya majadiliano, wakitumia kompyuta ndogo.

Wanafunzi wa chuo darasani wakiwa wameketi katika umbo la kuzunguka, wakimsikiliza mwalimu anayefundisha mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa kubwa lenye madirisha mapana. Wakifanya mitihani huku wakisimamiwa na mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa kubwa, lenye madirisha mapana, wakisilikiliza kwa makini mwalimu anayefundisha mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa majoho na kurusha kofia zao, juu kusherehekea kuhitimu kwao kutoka katika elimu ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ili kumsikiliza mwalimu anayefundisha mbele ya darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa wamekaa katika mpangilio mzuri ndani ya darasa kubwa lenye madirisha mapana kwa ajili ya kufanya mtihani.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa katika darasa kubwa lenye madirisha mapana, wakimsikiliza kwa umakini mwalimu anayefundisha mbele yao.

Jengo kubwa na kuvutia lenye madirisha mapana meza, pamoja na vyeti likitumika na wanafunzi wa chuo kwa ajili ya shughuli za kujisomea.

Wanachuo watatu wakiwa ndani ya chumba chao, wawili wakio wameketi katika vitanda vyao, moja akiwa pembezoni mwa kabati la nguo.

Wanafunzi watano wa chuo, wakiwa wameketi katika kimbweta chenye rangi ya kijani. Wakisoma na kujadiliana maada mbalimbali walizofundishwa.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya darasa, huku wakifungua komputa zao, na kumsikiliza kwa umakini mwalimu anafundisha mbele yao .